Ubao mweupe wenye somo la kiswahili, juu yake ni tarehe iliyoandikwa Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, chini yake kuna swali linalouliza; herufi ndogo hutumika vipi? Kisha kuna orodha ya herufi hizo ndogo.

Wanamichezo wa timu Kenya, wakishiriki katika sherehe za ufunguzi wa michezo ya walemavu. Wanamichezo hao wamevaa sare nyekundu, na wengine wao wako kwenye viti vya magurudumu, huku wakipeperusha bendera za Kenya.

Kitabu cha kiada cha kingereza kinachoitwa Haydn Richards Junior English 2. Jalada la kitabu linaonekana kuku na limevaliwa , likiwa na michoro ya maua ya bluu na wadudu kama nyuki.

Ukurasa kutoka kitabu cha afya na usafi, yenye maswali matatu kuhusu usafi wa kibinafsi, kama vile kunawa mikono na kutumia chanuo au mswaki wako mwenyewe. Kuna pia mchoro wa watoto wanne, wakiwa wamelala, wakionyesha umuhimu wa usafi wa ngozi.

Mwanariadha wa Paralimpiki, mpiga makasia mlemavu, yuko kwenye maji akifanya mazoezi yake. Anaonekana akiwa amevalia jezi nyekundu, iliyo na nembo ya Kenya.

Mwanariadha wa Kenya, Kimani, aliyevalia miwani ya kufunika macho na jezi nyekundu, akiongozwa na mwingine aliyevalia jezi ya zambarau, wakati wa mashindano ya riadha kwenye michezo wa walemavu ya Paris.

Hapa ni katika ukumbi wa michezo. Tunawaona watu wawili. Mmoja aliyekalia kiti cha magurudumu na mwingine ambaye ni mwalimu wa mazoezi. Tunawaona wakijaribu kumsaidia huyu aliye mgonjwa kufanya mazoezi.

Jengo lenye gofava tatu likiwa na kuta za mawe na milango nyekundu. kila gorova ina varaza ilio na vizuizi via chuma cheusi. Kuna madirisha mengi kwenye ukuta za mawe chini ya jengo Kuna jia ya zaruji inaoelekea kwenye mlango wa chini na pande zake kuna nyasi zilizo pandwa.

Mwanariadha wa paralimpiki akifanya mazoezi ya kurusha mkuki akiwa kwenye kiti cha magurudumu huku watu wengine wakishuhudia. Hii ni sehemu ya kambi ya maendeleo ya michezo ya walemavu.

Bango la kufundisha jinsi ya kusoma saa ikiwa na saa katikati na maeneo yanayoeleza muda tofauti. Pia, kuna picha ya sungura chini kushoto na michoro ya wanyama juu ya bango.

Kompyuta ya mezani ikiwa na skrini nyeusi ya Dell, Kiibodi ya rangi nyeusi, na kipanya cha rangi nyeusi kilichounganishwa na waya. Kuna vifaa vya sauti vilivyowekwa kwenye skrini. Kompyuta na vifaa vyake viko juu ya meza nyeupe na mandhari ya nyumba kunaonekana kuna dirisha yenye fremu ya rangi ya kijani.

Wachezaji wawili wa soka ya walemavu wakicheza uwanjani. Wachezaji hao ambao wamepoteza miguu wanatumia magongo kuwasaidia kusonga na kudhibiti mpira wakionyesha uwezo wao wa kushiriki katika mchezo licha ya changamoto za kimwili.

Eneo la kazi lenye kompyuta labda katika maktaba au kituo cha intaneti. Kwenye skrini ya kompyuta ya Dell kuna note iliyobandikwa inayosema kituo cha intaneti ni kwa madhumuni ya kielimu tu. Karibu na kompyuta kuna vifaa vingine kama vile UPS, kikombe chenye kalamu na penseli na kiti cha mbao.

Kiti na dawati la mwanafunzi, vinavyotumika kwa ajili ya masomo. Vimetengenezwa kwa mbao na chuma cheusi na vina sehemu ya kuwekea vitabu chini ya kiti. Ziko ndani ya chumba kinachoonekana kuwa darasa, chenye sakafu ya vigae.

Sehemu ya darasa yenye chati za herufi za alfabeti, zilizoandikwa kwa hati ya mwandiko na herufi kubwa na ndogo. Pia kuna majina ya miezi na ubao mweupe wenye maandishi yanayoonekana kama kazi ya nyumbani au orodha.

Bango la darasani lenye ujumbe cheza, jifunze na kukuwa pamoja juu, chini yake kuna mabango mawili yanayoonyesha jinsi ya kuandika herufi kwa kutumia mikono na kuonyesha mwelekeo wa kuandika kwa mkono wa kushoto na wa kulia. Mabango haya yanaonyesha umuhimu wa kujifunza kuandika na kutofautisha pande za kushoto na kulia.

Wanariadha wawili wa Kenya wakikimbia pamoja kwenye mashindano ya riadha ya olimpiki. Mmoja anaonekana amefunga macho na anaongozwa huku mwingine anaonekana kuwa mwongoza wake akimfuata kwa karibu na wakiwa wameunganishwa kwa kamba.

Jengo la ghorofa nyingi labda makaazi au mabweni lenye milango myekundu na madirisha. Kuna ngazi za nje zinazounganisha ghorofa mbalimbali. Mbele ya jengo kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye vichaka vya kijani kibichi na mti mmoja mkubwa wenye maua ya waridi. Jengo limejengwa kwa mawe na lina muundo wa kawaida.

Mwana michezo kwenye michezo ya ulemavu anaonekana akijiandaa kwa ajili ya mazoezi ya kuendesha makasia akiwa ameketi kwenye mashua yake maalum huku akisaidiwa na wengine. Mazoezi haya yanafanyika kwenye maji karibu na eneo lenye miti ya mikoko na kuna kiti cha magurudumu karibu na mashua.

Nancy Chelangat Koech, mwanariadha wa Kenya wa Paralimpiki aliye na ulemavu wa macho na anashiriki katika mbio za mita elfu moja mia tano akiwa na kiongozi wake wakishikilia bendera ya Kenya.

Chati ya siku za wiki iliyobandikwa ukutani ikiorodhesha siku zote za wiki kuanzia Jumapili hadi Jumamosi. Kila siku inaambatana na namba za mpangilio kama vile Jumapili moja, Jumatatu mbili na picha ndogo zinazowakilisha siku hiyo.

Mpiga makasia anayefanya mazoezi kwenye mto. Anaonekana akitabasamu, na kutoa ishara ya amani akiwa ndani ya boti yake ya makasia. Maji mengi yanaonekana kando yake.

Timu ya wanariadha walemavu, wakipokea mfuko wa udhamini wa shilingi milioni tano. Wamevalia sare rasmi za timu Kenya na mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu, wakishikilia hundi linaloonyesha udhamini wa waliopokea .

Jengo la ghorofa kadhaa iliyojengwa kwa mawe na kuta zilizopakwa rangi nyepesi. Kuna madirisha mengi yenye fremu nyeupe. Chini ya jengo kuna kichaka kilicho punguzwa vizuri na ishara ndogo nyekundu na nyeupe iliyoandikwa wageni tafadhali pitia ofisini. Mbigu ya buluu na mawingu kidogo inaonekana juu.

Hii ni kompyuta, kompyuta inatumika kwa mambo mingi tofauti, unaweza ukaitumia kujielimisha, kuingia mtandaoni ili kuona mambo yanayoendelea duniani, na pia kujifunza mambo yanayoweza kukusaidia kutengeneza pesa.

Mwanamke ambaye anatambulika kama mwana michezo wa Kenya wa kunyanyua vitu vizito ameketi kwenye benchi la mazoezi ndani ya ukumbi wa mazoezi. Nyuma yake kuna chuma cha kunyanyulia vitu vizito kilicho na diski nyekundu za uzito.

Chumba chenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu nyeupe. Kuna skrini za kompyuta za del , kibodi na panya. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na rangi iliyochimbuka na ubao wa mbao. Pia kuna rundo la vitabu upande wa kulia wa meza.

Chumba chenye meza ndefu na kompyuta kadhaa za mezani zilizopangwa kwa safu. Kila kituo cha kazi kina kompyuta ya mezani yenye kioo kikubwa, kibodi na panya. Kioo cha kompyuta ya kwanza ya upande wa kushoto kina nembo ya Dell. Ukuta wa nyuma unaonekana kuwa na bodi ya matangazo isiyo wazi au iliyoharibika.

Kompyuta ya kampuni ya Dell, iliyo na kibodi yake ikiwa imeekelewa kwenye meza yenye sehemu ya juu nyeupe, na nyuma yake kuna ubao unaoonekana kuwa umechipuka.

Sehemu ya jengo lenye ghorofa likiwa na ngazi zinazounganisha sakafu tofauti. Kuna baraza yenye matusi meusi ya chuma na kando kuna eneo la kijani lililopandwa vizuri.

Muogeleaji, aliye ndani ya bwawa la kuogelea, akiwa ameshika ukingo wa bwawa hilo. Anaonekana akiwa tayari au amemaliza mashindano, akionyesha kujitolea kwake katika mchezo huo. Amevalia kofia ya kuogelea.

Mwanariadha wa Kenya ambaye ni mlemavu wa macho akisherehekea baada ya kushinda mbio kwenye mashindano ya riadha ya dunia. Anaonekana akisaidiwa na mwongozaji wake. Ubao ulio nyuma yao unaonyesha mambo ambayo inaweza kuashiria muda au rekodi mpya.

Sehemu ya nje ya nyumba yenye paa la vigae vyekundu na kuta za rangi ya manjano. Ina veranda iliyojengwa kwa nguzo za sakafu ya vigae vya rangi ya udongo, inayoelekea kwenye bustani kubwa, lenye nyasi kijani kibichi iliyokatwa vizuri.

Jengo refu la shule ambalo lina paa la bati na kuta za rangi ya majano na kahawia zikiwa na madirisha mengi na milango ya bluu. Mbele ya jengo kuna safu ya vichaka vilivyopunguzwa na eneo kubwa la nyasi.

Hellen Wawira, mwanamichezo aliyezaliwa Aprili kumi na tano, anashiriki mchezo wa power lifting katika kitengo cha uzito wa chini ya kilo arobaini na moja, na ana ulemavu wa Spina Bifida. Ameshiriki na kufanya vizuri katika mashindano mbali mbali ya kimataifa.

Jadala la kitabu kiitwacho usalama na adabu msomaji toleo la tatu. Ni sehemu ya mfululizo wa afya wa A Baka book. Jadala lina picha za watoto wanne, mvulana akitabasamu, watoto wawili wakijifunza kuvaa fulana za kuokoa maisha na msichana mweusi akitabasamu.

Wanariadha wanne wa Kenya kutoka michezo ya olimpiki ya walemavu, hasa kutoka mashindano ya mita elfu tano. Wanaonekana wakisherekea mafanikio yao na baadhi yao wakiwa na waelekezi wao.

Uwanja wa michezo wa watoto ukiwa na bembea zenye rangi nyekundu na nyeupe zilizosimama katikati. Kwenye upande wa kulia kuna rundo la matairi ya gari yaliyopangwa ukutani na upande wa kushoto kuna muundo mwingine wa michezo unaoonekana kama sehemu ya uwanja wa vizuizi au burudani.

Eneo lenye nyasi nyingi, labda bustani au uwanja, na majengo mawili yaliyo kando. Kuna nguzo kubwa nyeupe na karibu nayo kuna tanki kubwa la maji jeusi. Mti mkubwa lenye majani mengi linaonekana nyuma ya tanki la maji. Kuna mimea midogo iliyopandwa kando ya njia, au mpaka wa nyasi, na sehemu ya jengo lenye paa jekundu linaonekana upande wa kulia

Waendesha baiskeli wawili wa Kenya wakishiriki katika mashindano ya baiskeli. Wamevaa jezi za Kenya na wako kwenye baiskeli maalum ya watu wawili, wakionyesha kujitolea na azma yao katika mchezo huo.

Timu ya ngumi ya Kenya ya kutumia viti vya magurudumu ikiwa na makocha wao na watu wengine wanaowaunga mkono. Baadhi ya wanachama wa timu wamevaa vifaa vya ngumi na wengine wamekaa kwenye viti vyao, huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao. Kuna pia begi la ngumi linaloonekana nyuma yao.

Mwanariadha Wesley Kimeli Sang amevaa jezi nyekundu ya mchezo yenye neno Kenya na nembo ya Nike. Amesimama kwenye uwanja wa riadha na nyuma yake kuna majengo ya miti. Maelezo chini ya picha yanaonyesha kwamba yeye ni mkenya, alizaliwa Machi 1 mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne. Anashiriki katika para athlethics .

Rafu za kuhifadhia zinazofanana zile zinazopatikana shuleni au ofisini zikiwa na nafasi tofauti. Kila nafasi inaweza kutumika kuhifadhi vitu kama faili, madaftari au karatasi. Baadhi ya nafasi hizo zina faili za rangi tofauti kama vile ya manjano pinki na bluu, huku zingine zikiwa tupu.

Chumba chenye kompyuta kadhaa zilizo pangwa kwenye meza ndefu. Kuna viti vyeupe vya plastiki mbele ya kila kituo cha kompyuta. Kompyuta hizo zina vichunguzi, kibodi, panya na baadhi zina vipaza sauti. Dirisha lenye nondo za chuma linaonekana upande wa kushoto na kuta zimepakwa rangi ya kijani.

Jengo lenye kuta nyeupe na paa la kahawia likiwa na michoro ya wanyama kama twiga, swara na tembo. Mbele ya jengo kuna eneo la bustani lenye nyasi na vichaka vilivyopunguzwa vizuri. Nyuma ya jengo kuna mti mkubwa wenye maua wa majano na majani mengi, chini ya anga la buluu lenye mawingu machache. Mlango mwekundu unaonekana upande wa kushoto wa jengo.